Hapa kuna wachezaj wawili, mmoja anaonekana kusherehekea mwingine anaonekana kutembea. Wote wamevalia viatu na mmoja amevalia soksi ya rangi ya nyekundu na mwingine za rangi ya samawati. kule juu unaweza kuangalia mashabiki.

Hapa kuna mwanadada mmoja ambaye ameshikilia bango la Bandari FC. Amevalia shati ya rangi ya samawati, pia amevalia sweta ya rangi ya nyeusi. Mwanadada huyu anatabasamu. Kwenye usuli unaweza kuona uwanja ambao ni wa rangi nyekundu pia kuna nyasi.

Huku Kuna watu ambao wanashughulikiwa na wahudumu . Mhudu mmoja amevaa miwani , wengine wamefunga vichwa, na hata wanaotembea .

Hawa ni watu ambao wamekaa chini na wengine kusimama. Wamekaa kupiga picha . Juu naweza kuangalia bango la The Judiciary Tribunals .

Hapa kuna wachezaji ambao wamevalia shati ya rangi ya njano na pia kijani kibichi wameshikilia kikombe juu kuashiria ushindi na wanafuraha. Kuna mpira na watu hawa wamevaa medali kwenye shingo.

Hapa kuna mfereji wa maji chafu, unaweza kuangalia matope ambayo imewekwa kando, pia kuna miti za stima na unaweza kuangalia nyayo za stima kuna nyumba kwenye usuli.

Hapa kuna jamaa mmoja shabiki wa kenya amevalia shati ya wachezaji wa kenya na amevalia macho nne. Pia naweza angalia watu wakiangalia picha kuna mwanadada ambay amesuka nywele pia kuna tenki ambayo imewekwa juu kabisa.

Hapa kuna ofisi. Na unaweza kuangalia wafanyikazi ambao wamevalia maski, ijapokuwa kuna mmoja ambaye hajavaa. Watu hawa ni wanne. Nyuma unaweza kuangalia, Towards Service Excellence. Na pia kuna bango ambayo limeandikwa, Huduma Centre.

Hapa kuna mahakimu watatu, wawili wanawake na mmoja mwanaume wamevalia nguo za rangi ya nyekundu. Mmoja amevalia miwani, pia ameangalia jumba kubwa yenye lango ya rangi ya nyeusi.

Hii ni kongamano la majaji au nyumba la kuhakimu. Nyuma ni jaji mkuu akiwa na majaji wengine. Chini kuna watu ambao wamekaa.

Hapa kuna wachezaji kwenye uwanja huu ambao wamevalia nguo za rangi ya njano na wengine za rangi ya kijani kibichi. Kwenye uwanja huu naweza kuangalia mabango za Premier League, SportPesa. Kwenye uwanja huu naweza kuangalia watu ambao wanasherehekea.

Hapa tunaweza kuangalia watu wengi. Kuna mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa makamu wa rais Kithure Kindiki ambaye anaonyesha karatasi mwanadada mmoja ambaye ana mtoto ambaye amesukwa. Kando na hayo ameweza kuangalia mabango la huduma Kenya.

Hapa unaeza kuona mtu mmoja ambaye amevaa suti ya rangi ya samawati. Unaeza kuona mtu akifinya tarakilishi. Mtu mmoja ameshika kamera, mwanamke huyu ameekelea...

Hawa ni vijana wachezaji ya timu ya Bandari fc wana nguo ambayo ni rangi ya samawati naeza kuangalia vijana sita ama saba kwa ujumla naeza kuangalia miti kwenye uvuli.

Hapa kuna wahudumu wawili ambapo wamekaa chini. Kwenye meza hii imeandikwa information desk . Kuna bango ambalo limeandikwa Huduma Kenya. Kuna viti vingi ambavyo havijakaliwa.

Hapa kuna jamaa mmoja ambaye ameshikilia pasipoti na karatasi zingine. Jamaa huyu amekaa, Kuna gari ya rangi ya nyeusi pia kuna miti na kuna magari kadhaa na kuna watu ambao wamekaa chini kwenye hema.

Hawa ni watu ambao wamevalia kofia ya rangi ya jekundu, kuna mwanadada mmoja ambaye anajaribu kuzungumza na watu wawili ,mmoja ameandikiwa Sum na mwingine Waweo. Hawa ni watu ambao wamekaa kwenye muktano.

Hizi ni ofisi za serikali ambayo imeandikwa Immigration offices 4 Passport Application. Kuna watu wawili, mmoja mhudumu na mwingine mteja. Mteja amevalia kofia ya rangi ya jeusi, mhudumu amevalia shati ya jeupe.

Huku kuna mwanaspoti au mwanariadha mmoja ambaye ameanguka kutokana na kuruka. Jina lake ni Mueni . Jamaa huyu ameuma nyororo . Unawezakuangalia watu kadhaa ambao wanatembea kwenye usoni.

Hapa kuna mashabiki na timu ya gormahia kuna mmoja ambaye amevaa nguo ya ndani na amejipaka maandishi. Watu hawa wamevalia nguo za rangi tofauti tofauti wengine wamevalia kofia na wengine wamo wakishehekea.

Hapo kuna watu kadhaa. Kuna watu wawili ambao wanajaza fomu. Kuna simu na kuna mwanadada mmoja ambaye amesimama. Unaweza kuona watu kadhaa. Picha hili unaweza kuangalia kuwa kuna nyasi. Na kando ya hiyo nyumba hii ni ya mabati.

Hawa ni wachezaji ambao wamevaa nguo za rangi ya njano unaweza kuona watu kwenye uwanja wakisherekea. Hii ni uwanja wa Nyayo, picha hii ilipigwa wakati wa mchana.

Hapa kuna mashambiki, kuna mmoja ambaye ameshikilia bendera ambaye ni gavana wa Homabay Gladys Wanga, shati lake limeandikwa Kenya, hali kadhalika kuna kiongozi.

Uwanja kuna mashabiki ambao wameshikilia bendera ya Kenya wamevaa tishati ambayo imeandikwa Tusker FC . Wanasherehekea.

Hapa kuna wahudumu wawili ambao wamevaa mask na pia wameweza kuwaangalia wateja, kuna ambao wamekaa chini na kuna ambao wamesimama. Tunaweza kuangalia jumba hili limeezekwa mabati pia tunaweza kuangalia miti.

Hapa kuna mama mmoja ambaye amevaa bangili. Kwenye kichwa amesonga nywele. Kuna watu ambao wamevaa kofia za, tuko pamoja. Mama huyu amevaa pete.

Hapa ni uwanja ambapo unaweza kuangalia mashabiki wa timu ya Kenya, yule amevalia shati za Kenya Airways. Kuna mmoja ambaye amevalia nguo za rangi ya kijani kibichi.

Hawa ni wachezaji ambao wawili wamesimama kusherekea, na wengine wamekaa chini kiti ya mbele rangi ya kijani kibichi, na ya nyuma rangi ya nyekundu.

Hapa ni huduma pahala ambapo unaweza kuona watu wakipanga laini kuhudumiwa. Kuna mhudumu, ama wote wamevalia maski . Kuna bango ambalo limeandikwa NTSA na Good Conduct .

Hawa ni watu, ambao wanasherehekea, wakiwa wameshikilia bendera ya Kenya, kwenye usuli unaweza kuona bango, la mtu ambaye anakimbia, watu hawa wamevaa nguo za rangi ya jeusi, wote wameeka mikono juu, wengine wakiwa wameeka maua juu.

Hapa unaweza kuangalia jaji mkuu Martha Koome na rais wa Kenya William Samoei Ruto. Unaweza kuangalia maua ambayo iko hapo mbele. Wamesimama kupigwa picha. Kuna mkutano wa watu wengi. Pia unaweza kuona mahakimu.

Hapa kuna meza ambayo imeandikwa odm na kuna bango ambayo chungwa au . Pia kuna picha hapo ya Rail Omollo Odinga na kwenye usuli wa picha hiyo unaweza kuangalia miti.

Hili ni bango ambalo limeandikwa I stand for peace Hon Rachel Shebesh. Kuna mwanadada mmoja ambaye amejishikilia mikono na ambaye amevalia rinda ya rangi jekundu.

Hapa kuna rais wa kenya William Samoe Ruto akichukua kiapo ameinua bibilia juu na kuna mikrofoni ya rangi ya jeusi. Kuna mwanadada mmoja mwanamke mmoja wa kenya Reachel Ruto.

Hii ni picha la ofisi ambapo unaeza kuangalia wazee ambao wamepanga laini. Kuna watu ambao wamevalia nguo za rangi tofauti tofauti. Kuna mmoja ambaye amebeba karatasi.

Kenye picha wenza angalia rais wa kenya Williama Ruto, aliye hakimu Maraga, pia unaweza angalia bendera mbili za kenya namoja, ya kijano.

Huyu ni fani, wa timu ya Tusker, shati yake ni rangi ya njano, na imeandikwa Tusker finest quality lager .Kwenye usuli unaweza kuona watu kadhaa, ambao wamevalia nguo ambayo ni ya rangi ya njano.

Hapa kuna mhudumu mmoja . Kando yake unaweza kuangalia tarakilishi kuna wateja na pia kuna mkutano au laini kubwa ambayo imepangwa . Kuna miti.

Hapa kuna wachezaji ambao wanasheherekea wameshikilia kikombe ya ushindi wanaonekana kutokea kwenye ushindi wa mechi. Pia naweza kuangalia jumba ambapo inadhihirisha kubwa.

Hapa kuna watu ambao wamekaa kwenye viti, kuna wao wameamua kusimama. Unaweza kuangalia watu ambao wamevalia sare ambazo zinakaa za polisi. Kuna watu ambao wamevalia nguo za shati nyekundu.

Hapa kuna wanadada wawili, mmoja anajaribu kubishia mwengine akiwa ameshikilia mpira. Mwanadada huyu amevaa shati ambayo imewekwa logo ya Zetech. Huu ni uwanja, unaweza kuona mashabiki wakiwa wamekaa.

Hawa ni wakimbiaji , naweza kuangalia mkimbiaji moja wa kenya, kutomvalia viatu, naweza kuangalia bango ambao umezunguka uwanja, pia naweza kuangalia mashabiki. Kuna ambao wamesimama na kuangalia mitaa.

Hao ni vijana wa timu, wanaonekana kusherehekea kutokana na ushindi au kuweza kwa mechi. Unaeza kuona mafani ambao wamevaa nguo za rangi ya njano na pia unaeza kuona viti ni za rangi za samawati.

Hii ni bango ambalo limeandikwa Judiciary , Human Resource Policies and Procedures Manual . Bango hili unaweza kuangalia jumba kuu la kutengeneza sheria ya Judiciary .

Hawa ni mashabiki wa timu ya Tusker. Wawili wamevalia kofia. Hawa wanasheherekea kulitokana na ushindi. Kwanza kuangalia jumba ambako kuna kioo.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia . Hapa unaweza kuangalia mwanadada mmoja ambaye ameshikilia nguo fulani . Kuna wanaume mmoja ametoa shati na ana kofia .

Hapa kuna mwanadada mmoja ambaye amefurahia. Jina yake Ms. Helene Rafaela Namisi. Naeza kuona maikrofoni ambayo imewaka rangi ya nyekundu. Naeza kuangalia bango ambayo imeandikwa jsc.

Hapa mna jumba na kwenye jumba hii unaeza kuangalia tangi ambayo imeekwa juu kabisa. Unaeza kuangalia ndoo ya rangi ya nyeusi. Unaeza kuangalia afisi.

Hii ni ndoo ya takataka ambayo imeandikwa Kenpoly ya rangi ya kijivu umeweza kuangalia mlango ya samawati, pia unaweza kuangalia kivuli.

Hapa kuna jamaa mmoja ambaye anajaza karatasi . Anapewa katarasi ingine ajaze na upande mwingine unaweza kuangalia mtu mwingine akishikilia mkono wa mwanadada akijaribu kuchukua fingerprinti .

Hii ni ofisi za huduma center kuna mwanadada mmoja ambaye ameshikilia tarakilishi yake akihudumia wahudumiwa . Kuna watu ambao wamevalia shati ya rangi ya cheupe, na kuna mtu mmoja ambaye amewekelea mikono mbele.

Hapa unaweza kuona mashabiki. Moja amepaka sura yake amepaka rangi ya bendera ya Kenya. Wengine wanadada hawa wamevalia kofia. Na mwanaume huyu anaonekana kushikilia kitu kwenye mkono.

Hii ni ofisi ambayo imeandikwa birth certificate kumaanisha wanapeana birth certificate . Kuna wtu wawili ambao wako kwenye tarakilishi na kuna viti viwili.

Hapa kuna wachezaji wa timu ya netiboli wanapiga mpira na iko juu ya neti, unaweza kuangalia mashabiki ambao wanaona mpira. Wanadada hao wamevalia shati ambaye imeandikwa kumi na tano, sita na mbili.

Hapa kuna watu wengi, moja ni aliyekuwa rais Uhuru Kenyata na pia unaweza kuona mtu moja ambaye anaonekana kuwa anafuraha, pia unaweza kuangalia polisi nyuma ya aliyekuwa rais, unaweza kuangalia nyuma na nyumba na pia unaweza kuangalia mimea nyingine.

Hapa naweza kuangalia studio kuna mwanadada mmoja ambaye amesuka nywele kuna mwingine ambaye ameshikilia karatasi za huduma. Huyu anaonyeshana kuwa mhudumu kwa sababu ameshikilia tarakilishi.

Hapa kuna mrukaji mmoja, jina yake Maina, ameruka, unaeza kuona udongo umeruka juu. Uwanja huu una viti ambavyo ni vya kijani kibichi, nyekundu, nyeupe, na nyeusi.

Hapa kuna vipande ambayo imeshikiliwa pamoja . Vipande hivi ni vingi , moja ambayo imeangalia juu ina picha la mtu na jina lake.

Hii ni timu ya vikapu ya wasichana. Unaeza kuona msichana mmoja akishika mwingine akiwa na mpira. Kwenye usuli unaeza kuona viti vya rangi ya samawati na nyekundu. Pia unaeza kuona watu wakishangilia wakiwa wamevaa maski .

Hapa kuna wanadada ambao wanacheza vikapu, wawili wamevalia nguo za rangi ya jeupe, mmoja ambaye ameshikilia boli amevalia nguo za rangi ya samawati.

Hapa kuna mkimbiaji mmoja kwa jina Kipchirchir ambaye ameruka. Kuna watu kadhaa wameketi chini. Huu ni uwanja ambao viti vya chini ni vya rangi ya kijani kimbichi na vya juu ni vya rangi nyekundu.

Hawa ni wachezaji soka. Kuna mchezaji moja ambaye ameshikilia nyuma na mchezaji mwingine. Kuna boli ambayo imenyooka juu na kuna mashabiki ambao wanaangalia mpira, wengine wamesimama na wengine wamekaa.

Kuna watu watatu au wanne kuna wanadada wawili ambao wamesimama ambao wamevaa sare za kazi, unaweza kuangalia vyoo viwili pale nyuma ambavyo viko kwenye usuli.

Hapa unaweza kuona wahudumiaji kwenye ofisi za huduma Kenya ,wote wakiwa wamevaa nguo zinazofanana , shati jeupe na suruali nyeusi na pia unaweza kuona maua .

Hapa unaweza kuona watu kadhaa ambao wamevaa suti, na wanawake wawili, unaweza kuona mabango ambayo yameandikwa office of the chief justice judiciary kando yake unaweza kuona ngazi.

Katika picha naweza kuona umati wa watu umeketi kwenye viti ukitaazama tukio fulani. Wengi wao wamevaa nguo za rangi tofauti. Baadhi yao wanaonekana kuwa na shauku. Inawezekana kuwa ni mkutano wa hadhara au tukio la kijamii.

Hapa unaweza kuona mtu mmoja ambaye amevaa kofia jekundu ambaye anahudumiwa na mhudumu, wote wamevaa maski, unaweza kuona bango la Kenya na Information Desk .

Hapa tunaona tarakilishi ambayo imeandikwa new connection request .Tunaweza kuona kidole kudhihirisha kuwa kuna mtu ambaye anayaeleza. Kuna watu wawili kwenye usuli, mmoja mwenye shati jeupe na mwingine mwenye shati jekundu. Tunaweza kuona kiti.

Hawa ni wachezaji wanaonekana wamefurahia kutokana na ushindi wa kucheza. Na kwenye usuli wa uwanja tunaona watu wakisheherekea. Hawa ni wachezaji wanaonekana kutoka katika timu ya Mathare F.C ya Kenya.

Hapa kuna watu kadhaa ambao wanaonekana kukimbia, nyuma unaweza kuona basi aina ya nganya, unaweza kuona mabango, kando yake unaweza kuona bango la Zetech.

Kuna boma mmoja kubwa, kando yake tunaweza kuona kalvati, chini yake tunaweza kuona mto inayotiririka, na kwenye msitu tunaweza kuona mawe kubwa kubwa na miti, kando na hayo tunaweza pia kuona nyasi na mimea.

Hawa ni mashabiki wa timu la taifa la Kenya , ambao wanaonekana kusherekea kutokana na ushindi ama kwanza kwa mechi, Kuna watu kwenye usoni ambao wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti.

Hapa naweza kuona watu wengi wakiongozwa na Raila Odinga kiongozi wa upinzani, watu wakiwa wamevaa makofia yaliyoandikwa ODM na vipaza sauti ya kituo cha stesheni ya NTV na Citizen.

Kuna wahudumu ambao wamevaa shati veupe wanaosaidia wateja kwenye tarakilishi. Alafu kwenye usoni wa picha hii unaweza kuona kuna mabango ya huduma Kenya. Juu yake unaweza kuona Kamera ya CCTV.

Hapa kuna umati wa watu ambao wamevaa nguo tofauti tofauti. Kuna mzungu mmoja ambaye anasherehekea. Watu wameshika bendera ya Kenya na kando ya hao unaweza kuona bango la HSBC Rugby .

Kuna wachezaji wawili ambao wameruka juu wakiwa wanapepea mikono yao, wanaonekana kucheza mchezo ya wavu kwenye usuli unaweza kuona watu wakiwa wamekaa.

Hii ni ofisi za huduma ambapo unaweza kuona mtu mmoja amevaa suti na majo nne. Kuna wahudumu kadhaa ambao wamevaa shati nyeupe. Kuna viti na kwenye usuli unaweza kuona mtu ambaye anaonekana kuwa polisi. Kuna mabango ambayo yameandikwa huduma center.

Kuna watu, mmoja msajili na wengine wahudumiwa. Unaweza kuona makaratasi. Kuna wamama ambao wamevaa kofia. Kando yake unaweza kuona mzee mmoja ambaye amevaa aproni ambayo imeandikwa Mac Kinnon Farmers Limited.

Tunaweza kuangalia mwanariadha mmjoja akiwa ameruka wanariadha wengine wakimwangalia ,Wakiwemo marefa . Kwenye usali tunaweza kuangalia uwanja umepakwa rangi nne : Moja nyekundu, jeusi ,jeubena ingine ya rangi kibichi.

Unaweza kuona mtu akimwelezea mtu mwingine kuhusu huduma, ambapo kwa televisheni kumeandikwa to advertise here na kuna namba ambayo imewekwa hapo na barua pepe, zaidi ya hayo kumeandikwa Huduma Kenya vice excellence .

Watu wote katika picha hii wamevaa kofia iliyo andikwa ODM na mtu mmoja amevaa nyeupe na kuna mmoja ambaye hajavaa mwenye kipara alafu kwenye usuli wa picha hiyo kumeandikwa house na kuna meza ya kusomea kumeandikwa ODM.

Kuna bomba kubwa kando yake tunaweza kuona kabati ambayo imesimamishwa na tunaweza kuona mto ambayo haitiririki na kuna mawe kubwa. Kando yake tunaweza kuona nyasi na kwenye maji tunaweza kuona takataka kadhaa.

Hawa ni vijana wa timu ya vikapu wanaonekana kusherehekea kutokana na ushindi, naweza kuona watu ambao wamevaa mchanganyiko kwa maguo, na kwenye uvuli unaweza kuona watu ambao wanatembea.

Hawa ni kundi la mawakili. Unaweza kuona mawakili weusi na pia kwenye usuli unaweza kuona wakili mmoja mweupe. Mmoja unaweza kuona akishika makaratasi, wawili wamevaa macho nne.

Hawa ni vijana wachezaji, Hawa ni wachezaji kavu na ni wa timu ya Kenya. Kwenye uzulu unaezaona Kenya, na bendera ya Kenya. Hali kadhalika kwenye uwancha huu kuna mtu.

Hapa unaeza kuona mtu mmoja ambaye amevaa suti ya rangi ya samawati. Huu ni mtu ambaye anachukua kiapo, amechukua bibilia juu. Kwenye msulu unaeza kuona bendera ya Kenya na kwenye meza ambayo anasomea unaeza kuona mikrofoni .

Hapa kuna mhudumu mmoja ambaye anajaribu kumpea mhudumiwa huduma za kiserekali anajaribu kuchukua mikono zake kuweka kwenye karatasi. Amevaa saa na shati ya rangi ya jeupe.

Hapa kuna wachezaji wa timu ya Brookside, kuna mmoja ambaye amevalia kofia. Wachezaji hawa wanakimbia, unaeza kuangalia goli na neti. Pia kuna mti na ukuta ambao umezunguka kwenye uwanja.

Hapa kuna watu wengi ambao wamevalia rangi za tofauti tofauti nguo. Mmoja ameshikilia bango ambalo limeandikwa Aziza FC. Watu hawa wanaongeleshwa na mtu mmoja na wamekaa chini.

Hapa kuna wakimbiaji wa timu la kenya wametembea hawana viatu kwenye usuli naeza kuona mkimbiaji ambaye ni wa timu ya Bahrain ambaye amevaa kinyasa ya rangi ya samawati na shati ya njano kwenye usuli naeza kuangalia watu ambao wanasherehekea.

Sasa kuna wahudumu wawili, mmoja anawakilishi, na mwingine amekaa, methaa hili lina bango imeandikwa huduma kenya information desk kuna mwanadada mmoja ambaye amesimama kando kingojea huduma.

Hawa ni mafan wa timu. Wanasherehekea kutokana na ushindi wa timu yao kwa mchezo alafu namuona mmoja akiwa na firimbi. Wengine naweza kumuona mmoja akiwa na simu. Wawevaa nguo za rangi tofauti.

Hii ni afisi ya Posta Pay ama Huduma Kenya. Kuna mwanadada mmoja mhudumu ambaye anashughulikia wateja. Mteja mmoja amevalia suti ya rangi ya nyeusi.

Hapa kuna watu watatu ambao wanaonekana vizuri. Mmoja anaandika kitabu, mwingine ameshika mikono ya mtu mwingine. Naona unaweza kuangalia mtu ambaye anatembea.

Hawa ni vijana wachezaji wa timu ya raga ya timu ya Kenya. Pia wameshikilia tuzo ambayo inaonekana wamepewa kutokana na ushindi wa mechi. Kwenye uso unaweza kuona Kenya Rugby Union na bango la Sport Pesa . Vijana hawa wamevaa shati ambayo imeandikwa Kenya Airways .

Hapa kuna watu ambao wanapanga laini, mmoja wao amevaa begi, wengine wamekaa wako kwenye Huduma Centre GPO Nairobi. Kwenye kibango ambayo iko kwenye usuli unaeza kuona mtu ambaye amechorwa akikimbia.

Huyu ni rais wa kenya William Samoei Ruto anasalimia majaji, kwenye usuli unaezaona aliyekua waziri wakitambo ababu na mwamba, walakuangalia watu wenye suti na pia hakima hawa wamevalia nguo za nyekundu.

Hii ni pasipoti ya kenya ambapo unaweza kuona mwanaume mmoja ambaye ameandikwa Joshua ni mkenya na pia ako na shida ya autism ni mweusi.

Hapa ni afisi za Huduma Kenya . Kuna wahudumu ambao wamevalia maski . Kuna tarakilishi kwenye hizi na mashine mengine. Viti vyote vimekaliwa.

Hapa unaweza kuona kiongozi wa upinzani wa Kenya Raila Amolo Odinga ambaye anaonekana kupigwa picha. Tunaweza kuona mitambo mbele yake kama tarakilishi. Tunaweza kuona kiti ambayo haijakaliwa na pia tunaweza Kuona watu ambao wamevaa suti.

Hapa kuna wahudumu wawili na wateja wawili. Mteja amevaa suti na maski anaweza kuangalia ambapo imeandikwa huduma Kenya, kuna viti ambavyo havijakaliwa.

Hapa unaweza kuona Rais Mstaafu wa Kenya, Uhuru Kenyatta na Hakimu wa zamani Maraga. Anaonekana kupigwa picha. Amevaa kofia ya wanahakimu. Rais Mstaafu amevaa suti ya rangi ya samawati.

Hapa unaweza kuona mawakili wawili kwenye picha la juu ambao wamevalia kofia ya mawakili na pia wameshikilia bibilia, chini unaweza kuona kiongozi ambaye ni rais akiwa na mawakili kadhaa.